Vijana hawa waliovalia nguo za kijani mbele yao kuna moto , wanaonekana kuwa na furaha sana ni wa mpira wanaonekana kupenda mpira ni wa Gor Mahia Milimani Branch . Hao wanaonekana kubeba vyombo vingi mkononi , nyundo bendera.